Mmea wa ndizi na majani yake. Baadhi ya majani yamekauka na kuwa ya rangi ya kahawia huku mengine yakiwa bado yana rangi ya kijani. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima yenye miti. Mimea inaonekana kama imekua porini.

Zizi kubwa lililojaa ng'ombe, ng'ombe hao wanaonekana wakila kutoka kwenye zizi hilo. Kunao watu wanaotembea kwenye zizi hilo, labda ni wafanyikazi au wenye ng'ombe.

Rundo kubwa la ndizi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizo zimekusanywa pamoja na zimejazwa kwa wingi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani kibichi kama vile shamba au bustani ya miti ya ndizi. Ndizi zote zinaonekana kuwa za kijani na bado zinahitaji kukomaa kabla ya kuwa tayari kuliwa.

Shamba la migomba la makundi ya ndizi za kijani zikiwa zimeota. Migomba ina majani mengi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa imestawi. Kuna njia nyembamba inayosafishwa, inayoweza kupitika katikati ya mashamba.

Watu wamesimama kando ya mgomba wa ndizi. Laonekana ndizi liko tayari kuchunwa ndio maana mmoja wao anaonekana akiwa ameliinua panga lake juu tayari kulikata. Aliye kando yake amelishikilia ndizi hilo na pamoja amembeba mtoto mgongoni. Pia kuna watu wanaoonekana.

Ng'ombe anakamwa kutumia mashine ya kukama ng'ombe. Ng'ombe huyo yuko kwenye zizi na ng'ombe huyo ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mashine yaendelea kukama ng'ombe anapoendelea kukula kutoka kwenye zizi lake. Ng'ombe huyo ni mkubwa.

Mtu amevalia koti la njano na kofia akiwa ananyunyizia dawa ng'ombe. Mtu huyu ana kifaa chs kunuunyizia dawa mgongoni. Ng'ombe huo amefungwa kwenye zizi la mbao.

Ng'ombe kadhaa wakiwa ndani ya zizi. Wengi wa ng'ombe wamelala chini baadhi yao wamelala juu ya nyasi kavu au majani. Zizi linaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na madirisha yanaonekana kando ya kuta.

Wafanyakazi wawili wanakama ng'ombe. Ng'ombe hao ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mfanyikazi mmoja yuko ameinamia ng'ombe mmoja akimkama, huku mwingine ameshikilia vyombo vya kuweka maziwa. Wafanyikazi hao wamevalia koti ya nyeupe pamoja na gambuti.

Mkulima amesimama katika shamba la mahindi, anashikilia gunzi la mahindi mkononi mwake. Amevaa kofia na shati refu, mashina ya mahindi yameenda juu na yana rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wawili wamepumzika kwenye uwanja wa nyasi. Ng'ombe mmoja ni wa kahawia na kengele shingoni. Amelala kwenye kivuli. Ng'ombe mwingine ni mweupe na kahawia. Pia amelala chini. Wanaonekana wamestarehe na wametulia.

Ndizi nyingi zilizokatwa. Ndizi hizi zimewekwa chini na zinaonekana kwamba, zimetolewa shambani. Ndizi hizi ni nyingi sana. Ni za kijani kibichi na ni kama zataka kupelekwa nyumbani.

Watu wawili, wanashughulika na vyombo vya maziwa karibu na piki piki. Mtu mmoja amevaa kofia ya piki piki na mwingine anaonekana anapakia chombo kwenye piki piki hiyo. Inaonekana kuwa wanakusanya au kukusanya maziwa kwa wateja.

Mwanamke amechuchumaa katikati ya shamba ,anaonekana kua anafurahia sana na mimea inaonekana kustawi ,Kuna mahindi na mimea mingine inayokua karibu.

Eneo la kilimo ambapo miti na migomba imepandwa pamoja na mazao mengi, kama nyasi ndefu, ardhi iliyolimwa inaashiria shughuli za kilimo zinaendelea, Mchanganyiko wa mazao mbalimbali unaweza kuwa mkakati wa kuongeza, uzalishaji, na kuimarisha ardhi.

Mganda mkuu wa ndizi mbichi zilizoshikamana kwenye mti wake mnene wa kijani. Matawi mengine za kijani za mti huo zinaonekana na anga ya buluu inaonekana kidogo nyuma.

Mtu anamkamua ng'ombe wa rangi nyeupe. Mtu huyo amevalia kofia nyekundu, shati nyeusi na suruali nyeusi. Yuko ndani ya zizi lililotengenezwa kwa miti. Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwenye chombo cheupe.

Mwanaume ambaye tunaweza sema ni mkulima, amesimama karibu na mti wa ndizi. Ameshika shada kubwa la ndizi mkononi mwake. Anaonekana yuko shambani, ambako kuna miti mingi ya migomba.

Mtu anamkamua ng'ombe. Mtu huyo amevaa kofia, suruali na buti. Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe na amefungwa na minyororo. Anamkamulia maziwa kwenye ndoo.